Hiki ni kituo cha umeme. kituo hiki kinatumika katika usambazaji wa umeme. Kuna vitu tofauti ambazo zimejegwa hapa kuna barabra ambayo imjjegwa kwa lami, kuna sehemu ambazo zimepagwa kokoto kuna nyaya za umeme ambazo zinasonga kutoka sehemu moja hadi nyengine .Nyaya hizi zimeshikiliwa kwa posti ambazo zimudwa kwa chuma.

Hizi ni nyaya za umeme, zinapita ndani ya shamba. Katika konde hili wamepanda mahindi. Kumezungukwa na ua la mesh wire na seng'enge. Nyaya za umeme zimepitishiwa kwenye posti kubwa ambazo zimeundwa kwa chuma.

Hiki ni kiwanda cha kuunda umeme. Kiwanda hiki kinaunda umeme kutokana na mvuke. Kiwanda kimezingirwa na milima. Kiwanda hiki kinapatikana porini. Kuna mabomba tofauti tofauti, yanayosafirisha umeme hadi katika ile sehemu ambako mvuke unabadilishwa kuwa umeme.

Hii ni mbuga ya wanyama. Mbuga hii ina wanyama kama vile twiga. Katika mbuga hii, kuna mimea tofauti tofauti. Baadhi ya mimea hii ni nyasi ndefu pamoja na kichaka. Kuna nyaya za umeme ambazo zinapita katika mbuga hii. Nyaya hizi zinasambaza umeme kutumia posts ambazo zimeundwa kwa chuma.

Hawa ni wafanyikazi wa kituo cha usambazaji wa umeme. Kituoni humu kuna baadhi ya nyaya zinazosambaza umeme. Nyaya hizi zimeshikwa na posti. Posti hizi zimeundwa kwa kutumia chuma. Kuna watumizi pale ambao wanapiga simu.

Ziwa hili ni kubwa. Maji yake ni mekundu. Kuna kiwanda ambacho kimejengwa umbali wa kiasi ndogo sana kutoka ziwa hili. Maji yanachukuliwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwa kutumia mabomba makubwa. Miti imepandwa na kulizunguka kiwanda hiki.

Hili ni bustani. Lina mandhari ya kupendeza. Limeundwa kwa nyasi za rangi ya kijani kibibichi na miti mingi. Kuna binti huyu ambaye ametundika shuka kwenye nyasi na anapanga matunda na vyakula ambavyo anashiriki kula, huku akifurahia mandhari hayo.

Huu ni mtaa wa mabanda unazo nyumba ambazo zimejengwa kwa kutumia mabati na udongo. Kando yake kuna kijito kina maji yenye taka kinadhihirisha rangi nyekundu iliyojawa na uchafu. Kando yake kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Karibu na makazi haya kuna waya ambayo imening'inizwa. Nguo ambazo zimeanikwa.

Huu ni mtaro una maji yenye taka ni machafu kiasi ya kwamba yameanza kuwa mweusi ,kando yake kuna kichaka ambacho pia kimejaza baadhi ya taka ambazo zinarushwa ndani yake hizi ni kama vile karatasi za sandarusi, kwa umbali kuna majengo ambayo yamejengwa kwa kutumia mawe na kuna mimea ya mindizi karibu.

Mandhari haya ni ya kupendeza na kuvutia. Kuna bwawa ambalo limejazwa kwa maji ambayo ni safi kama msahafu. Kuna jumba kuu linalovutia ambalo ni la kasri. Linapakana na bwawa hili. Kuna miti mingi ambayo yote ni ya kijani kibichi.

Watu hawa wanashiriki katika usafishaji wa mazingira. Wanatumia reki kuvuta taka kutoka kwenye mto ambao una maji machafu yanayodhihirisha rangi nyeusi. Wamevalia mavazi maalum yanayoitwa reflectors huku wakishirikiana kuvuta taka na ambazo ziko karibu na mtaa wa mabanda.

Haya ni mandhari ya kuvutia, yanadhihirisha sehemu ya juu, katika mlima. Yana nyasi, na mimea mbalimbali, ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Kuna watu watatu, ambao wanajiburudisha, kwa kukwea. Wawili ni wa jinsia ya kiume, na mmoja ni wa jinsia ya kike. Kule nyuma, kuna sehemu maalum ambayo ina windmills , ambazo zinazunguka.

Hapa ni msituni. Kuna miti, nyasi, na vichaka. Mandhari haya yanadhihirisha uzuri wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna sehemu ya kupitia, na kwa umbali kunaonekana mawingu ambayo yana rangi ya samawati.

Huyu ni ndege. Ni wa mwituni. Anamiguu na midomo. Midomo yake hutumika kudona. Miguuni ana kucha ambazo ni hatari na amezitumia kujishika katika mti huu. Ametazama chini.

Hapa ni sokoni. Kuna vyakula tofauti vinavyouzwa. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni kama vile viazi mbatata na viazi vitamu. Kuna mayai, kuna nyanya, kuna mboga za sukuma wiki na spinachi, kuna vitunguu na kuna karoti. Kuna wachuuzi na wanunuzi wanaouza bidhaa hizi.

Hiki ni kichaka, kichaka hiki kimeundwa kwa mimea tofauti, baadhi ya mimea inayopatikana katika kichaka hiki ni miti, nyasi na magugu. Katika msitu huu kuna nyaya za umeme ambazo zimepita katikati ya hapa.

Huyu ni herowe. Herowe ni mnyama wa mbugani, ana rangi nyeupe. Ana kidona kirefu anachotumia kula. Miguu yake ni mirefu na inadhihirisha rangi nyekundu. Herowe amesimama ndani ya maji huku akiwa ametazama chini.

Huyu ni twiga yeye ni mnyama wa porini na hapa alipo ni katika mbuga ya wanyama. Twiga ametoa ulimi. Ana manyoya na alama nyeupe na alama ya hudhurungi. Amezuiliwa katika sehemu ambapo wametumia kamba. Nyuma yake kuna miti na kichaka na ardhi kavu pamoja na nyasi.

Hii ni ndovu. Anakula majani ya mti. Nyuma yake kuna watalii ambao wanamtazama. Wanampiga picha kwa kutumia kamera na simu zao. Kando yake kuna miti na mahali amesimama hakuna nyasi yoyote bali ni ardhi kavu.

Sehemu hii inadhirisha hatari za uchafuzi wa mazingira. Kinachofanyika hapa ni kuwa kuna mto ambao umevunja kingo zake na kusababisha mafuriko. Mbele kiasi kuna daraja, kuna mwanamke ambaye amejenga kibanda na ameketi ndani huku akipika chakula. Kuna kuku wake ambaye anadua donua vyakula pale na kuna mto ambao umevunja kingo zake.

Huyu ni swara. Swara anapita katikati ya barabara. Yuko katika buga Ya wanyama. Buga hii ni ya Nairobi, kwani nyuma yake kuna majengo makubwa makubwa ya jiji kuu la Nairobi. Majengo haya ni kama Times Tower na jengo la KICC.

Huu ni mto. Mto huu una maji taka. Maji haya ni yenye rangi nyeusi. Kuna takataka mbali mbali ambazo zimetupwa katika mto huu. Karibu na mto huu kuna daraja. Daraja hili linatumika na magari kama vile malori na kuna watu ambao wanavuka kwa miguu.

Uharibifu na uchafuzi wa mazingira inadhihirika katika picha hii. Kuna takataka nyingi za plastiki ambazo zinazolewa kutoka katika mto. Maji katika mto huu ni maji taka. Ni mieusi. Yanazolewa kwa kutumia reki ya wanaume ambao wamevalia reflectors .

Tendo linalofanyika hapa ni upanzi wa miti. Miti ni uhai. Kuna watu ambao wameinama na wanaipanda miti. Watu hawa ni wa jinsia ya kiume. Kuna wale ambao wamevalia barakoa na kuna afisa wa misitu ambaye amevalia sare yake.

Hawa ni simba. Wao ni wanyama wa porini. Mmoja ni wa jinsia ya kike na mwengine ni wa jinsia ya kiume. Yule ambaye ana manyoya mengi ndiye simba dume. Nyuma yao kuna mti na kichaka. Wamelala kwenye nyasi huku wakiangalia sehemu moja. Yule dume amefunga macho yake.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda. Makazi mtaani humu yamejengwa kwa kutumia mabati na mbao. Makazi haya yanadhihirisha uharibifu wa mazingira . Kuna mvua ambayo imenyesha kiasi ya kuwa na mafuriko. Kuna maji na matope yanayoonekana huku watu wakiwa wamesimama kando. Kuna jumba ambalo limebomolewa na jamaa ambaye anajaribu kuzoa

Mhudumu huyu anamhudumia ndovu. Ndovu huyu ananyweshwa maziwa. Mhudumu amevalia blazer ambayo ni ya green. Kuna watu ambao wamesimama kwa umbali, huku wakitazama kinachoendelea. Watu hawa ni watalii. Ndovu hawa wamezingirwa kwa ua. Hapa ni mbugani, kuna miti, kuna wahudumu wanaoshughulikia ndovu hawa. Ndovu wanapewa maziwa.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama, maarufu, iitwayo GIraffe Centre . Kuna twiga wawili, walio mwituni. Wametengwa na watalii, kwa kutumia mabango yenye, chuma. Kuna nyasi, kichaka, miti. Mtalii mmoja, wa jinsia ya kiume, amevalia suruali fupi, na Tshirt nyeupe, huku akimlisha mmoja we twiga.

Jambo linalofanyika hapa, ni usafishaji wa mazingira. Jamaa huyu amesimama ndani ya mto, mto una maji taka, ambayo ni meusi, mkononi ameshika mti, ambao anataka kuupanda karibu na ukingo wa mto. Karibu na mto huu, kuna makazi ya mabanda, jamaa huyu amevalia barakoa puani, huku akitazama.

Apa ni katika mbuga ya wanyama, mbuga hii inawanyama ambao ni ndovu, ndovu hao wanatuzwa na maafisa ambao wamevalia makoti ya rangi ya kijani kibichi. Ndovu ananyeshwa maziwa anaemnyesha anaonekana kuwa malkia au mkewe wa mfalme wa Uigereza.

Hili ni jiji la Nairobi lina majengo marefu marefu, majengo haya yamegawanya katika sehemu tofauti na kuna majengo mafupi pia, kuna uwanja wakuegesha magari na kuna barabara ya Express Way .Majengo marefu ni kama vile KICC, Times Tower na Pension Towers na Bunge Towers.

Huu ni mtaa wa mabanda. Nyumba zimejengwa kwa udongo na nyengine zimejengwa kwa mabati. Karibu yake kuna mto ambao umejaa maji taka. Kuna nyasi na kichochoro ambacho kinapita kikielekea mbali. Katika mtaa huu kuna nyaya tofautitofauti ambayo imetumika na kuna nguo tofauti.

Hili ni bomba. Bomba hili limeundwa kwa chuma. Bomba hili ni refu. Bomba hili limechimbiwa mtaro. Mtaro huu uko katika sehemu ambayo ni ya mawe. Bomba hili limeshikwa kwa kutumia miti ambayo imeshikwa kwa mbao.

Mandhari haya ni machafu, licha ya kuwa kuna maji ya kunywa yanayochotwa katika sehemu hii. Maji yanapitishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kupitia bomba la maji. Kuna jamaa anayechota maji katika mtungi. Kuna mtaro wa maji taka unaoonekana. Kuna watu waliosimama sehemu nyingine huku wakifua nguo zao. Maji haya ya taka ni machafu kiasi ya kwamba ni meusi.

Jambo linalodhihirika hapa ni uchafuzi wa mazingira. Mazingira ambayo yamechafuliwa hapa ni mito. Katika mto huu kuna vitu vichafu chafu na takataka nyingi ambazo zimetupwa katika mto huu. Takataka hizi ni kama vile chupa za plastiki. Kuna mhudumu ambaye anajaribu kuzizoa takataka hizi. Maji haya ni machafu kwani yana rangi ambayo si meupe bali ni meusi.

Watalii wa kigeni wanatazama wanyama wa porini. Wanyama hawa wa porini ni ndovu. Wanawapiga picha kwa kamera na simu. Mbali kiasi kuna watalii ambao ni wanafunzi waliovalia sare. Walipo ndovu ni mahali pakavu, hakuna nyasi. Kuna miti na kichaka kwa mbali.

Hili ni jumba la Kenyatta International Convention Centre. Nyuma yake kuna jumba la Times Tower. Mbele ya jengo la KICC, kuna bendera za mataifa mbalimbali pamoja na mabango yaliyoandikwa Afrika 2024 solar .

Hapa ni mjini Nairobi, kuna taswira inayojengwa ili kuonyesha baadhi ya majumba makubwa makubwa na maarufu katika mji huu wa Nairobi. Majengo hayo ni kama vile jumba la Global Trade Center, City Hall, kanisa la Holy Family Minor Basilica, jumba la Nation Center na majumba mengine mengi.

Wanafunzi wasichana na mwalimu wao wa kike wanapanda miti. Mwalimu ameshika jembe huku akiwa ameinama. Wanafunzi wanatazama. Kuna miti mingine ambayo tayari ishaamea na kuanza kunawiri, huku mandhari yakileta sura nzuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari haya yana mto na mti wa bamboo yanashafisha. Kunao watu watatu wanaozoa takataka kutoka kwenye mto, mmoja wao anatumia reki huku akiwa amevalia glavu nyeupe, mwingine anashika kwa mikono mitupu zile takataka.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama wa porini. Kunaye ndovu na mhudumu wa porini. Mhudumu huyu anamnywesha ndovu maziwa yaliyo kwenye chupa. Ameyashika maziwa mengine kwenye mkono wake wa kushoto. Kuna miti mingi na vichaka ambavyo vinaonekana nyuma ya watu hawa na mnyama huyu.

Hii ni barabara inayotumika sana. Kuna magari yaliyosimama au kupelekwa barabarani, na afisa wa trafiki amesimama akidhibiti gari moja. Kuna kizuizi cha barabara na daraja linalotumika kwa usafirishaji. Kuna ishara za barabarani zinazosaidia kuongoza trafiki. Kando ya barabara kuna majumba marefu pamoja na miti

Hiki ni ktuo cha usafiri wa umma. Kuna mabasi ambayo yameegeshwa hapa, moja wapo ni lile linalomilikiwa na shirika la Embassava Sacco. Lina bango linaloonyesha nauli kuwa shilingi themanini na kuonyesha sehemu ambazo linaenda. Hizi ni kama vile Nyayo gate C, Fedha, Tasia na kwa Ndege. Kuna wasafiri amabao wanapita karibu na wengine kuabiri.

Hili ni basi inalotumika katika usafiri wa umma. Linamilikiwa na kampuni ya Citi Hoppa. Lina bango kwenye dirisha la dereva inaloonyesha sehemu na barabara inakoenda ambayo ni ya arubaini na sita. Kuna abiria anaingia katika basi hili. Kuna basi jingine ambalo linamilikiwa na kampuni hii ambalo limeegeshwa kwenye barabara ambayo ina miti mirefu.

Gari hili liko kwenye barabara kuu ya Thika road , ni aina ya matatu. Mbele yake kuna magari ya kibinafsi na kuna barabara inayopita sehemu ya juu na maandishi yenye rangi ya kijani. Mbele kiasi kuna majumba marefu ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha mabasi, kipo karibu na barabara kuu ambayo inatumiwa na watu ambao wana magari ya kibinafsi na wale ambao wanatembea kwa miguu. Kuna baadhi ya matatu ambazo zimeegezwa, zile ambazo ni za kampuni kama vile Nabuga, Royale na mengine. Kuna mtu aliyebeba maji kwenye shingo na kuna miti kando pamoja na majumba marefu.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Kuna basi ambalo limeegeshwa katika stani hii. Lina bango linaloonyesha nauli kuwa shilingi thelathini na lingine linaloonyesha baadhi ya sehemu ambapo linaenda. Hizi ni kama vile Thika Road, Roysambu, Zimmerman, Githurai, Kamiti, Kahawa West na KU Referal. Mhudumu ameshika bei ya nauli.

Hii ni barabara kuu ya Thika Road. Kuna kivuko cha daraja ambacho kimepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna magari mengi barabarani ambayo yanatumika katika usafiri. Haya ni ya kibinafsi na kuna yale ya uchukuzi wa umma ambayo pia huitwa matatu.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma. Kuna afisa wa trafiki ambaye amevalia reflector na ni wa jinsia ya kike. Matatu zilizoegeshwa hapa ni za kampuni ya Metro Trans. Katika stesheni hii kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna wasafiri wanaopita huku wengine wakiegemea ndani ya magari.

Hiki ni kituo cha reli. Kina bango amablo linaonyesha jina lake, ambalo ni pipeline railway station . Kuna kivuko ambapo watu wanatumia kupita kwenye reli na kando yake kuna maegesho ya mabasi ambayo hutumika katika usafiri wa umma. Kunao watu wanaoabiri mabasi na kunayo miti ambayo imetumika kurembesha mandhari haya.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri, kuna matatu inayomilikiwa na shirika la NNK Shuttle. Juu yake kuna bango linaloonyesha baadhi ya sehemu ambapo linaendea, vilevile wameonyesha sehemu hio na kupewa nambari maalum mia moja na tano. Kuna mtumizi pale ambaye anawaelekeza abiria kuingia ndani yake huku akiwa ameegemea kwenye matatu. Kuna watu wanaopita barabarani, kuna miti na majumba.

Hii ni stesheni ya mabasi ya usafiri wa umma yaliyopo hapa ni yale yanamilikiwa na shirika la Embassava Sacco kuna mengine pia. Mabasi yanayonekana hapa ni matatu. Kuna watu wanaotembea, wengine wakiwa wameketi chini na kuna wahudumu ambao wamesimama kando huku wakiwaita abiria. Yameegeshwa karibu na majumba makubwa na mojawapo ni lile jumba la Kenya Archives.

Mji hii ni ya magari ya usafiri wa umma. Baadhi ya magari yanayopatikana katika steji hii ni ya kampuni ya usafiri ya Embasava Sacco. Kampuni hii ina bango linaloonyesha nauli na baadhi ya sehemu ambazo matatu hii inafika. Kuna mhudumu aliyeketi mbele huku akitazama . Kuna wahudumu wengine ambao wanao waongelesha maabiria wanaotembea. Kuna duka la Tuskys.

Hii ni stesheni ya magari. Haya hutumika katika usafiri wa umma. Kuna matatu mbili na kuna basi linaomilikiwa na shirika la Embassava Sacco. Nayo haya mengine yanamilikiwa na shirika la Hyena Sacco yanaelekea sehemu kama vile Nyahururu. Kuna majumba marefu karibu na stesheni hii na kuna wasafiri wanaopita na kuabiri.

Ni barabarani katikati mwa jiji. Tariki hii kuna shughuli tofauti tofauti zinazoendelea. Kuna mabasi ambayo yameegeshwa karibu na miti na jumba kuu la Kencom. Mabasi haya ni ya usafiri wa umma; kuna yale ambayo yamewabeba watu na kuna yale ambayo yanapita. Kuna watu wanaopita karibu. Makampuni ya mabasi haya ni kama vile City Shuttle na Kenya Bus Services .

Hii ni kituo cha usafiri wa umma. Kuna magari ambayo yameegeshwa. Haya ni ya matatu. Yanamilikiwa na mashirika tofauti tofauti. Kuna wahudumu na wasafiri. Mmoja wao ameshika bango linalonyesha sehemu ambayo imeendwa na imepewa nabari maalum ambayo ni nambari nne. Kuna mhudumu ambaye anaongelesha wasafiri ambao wamebeba bidhaa mkononi. Kuna wengine wanaotembea tu na kuna miti na majumba marefu nyuma yake.

Hii ni barabara kuu. Ina sehemu mbili. Sehemu hizi ni za kushoto na kulia . Kuna magari mengi yananyodhirisha msongamano wa magari. Baadhi ya magari ni mabasi ya usafiri na matatu. Kuna malori pia ambayo yanasafirisha miti na waendeshaji wa pikipiki. Barabara hii ina taa za umeme na majumba ambayo yamejengwa kando yake na miti .

Hiki ni kituo cha usafiri cha matatu. Kuna baadhi ya matatu ambazo zinaegeshwa. matatu mojawapo inasafiri kuelekea sehemu za Narok, Bomet, Kaplong na Litein. Matatu hii, tayari imejaa na abiria wameketi hadi kwenye mlango. Kando yake Kuna mikokoteni.

Usafiri wa umma, magari yanaoonyeshwa hapa ni magari ya usafiri wa uuma. Ni mabasi ya kampuni za City Shuttle na kamuni ya Ziggy. Kuna uaendeshaji bodaboda ambao wanaobeba watu kwa pikipiki, kuna wale wanaotembea kwa miguu. Kuna maafisa wa polisi ambao wanaelekeza trafiki. Magari haya yameegeshwa nje ya jengo la Kenya National Archives.

Hiki ni kituo cha mabasi stesheni hii hutumika katika usafiri wa umma. Mabasi yaliyopo ni yale yanayo milikiwa na shirika la City Shuttle. Kuna wahudumu na wasafiri, na muhudumu mmoja ambaye ameshika pango linalo onyesha sehemu ambapo wasafiri wana enda. Pahali magari haya yameegeshwa kuna barabara ambayo ina miti.

Hiki ni kituo cha kuuzia mafuta, kina milikiwa na kampuni ya Total energies. Kuna magari ambayo yameegeshwa, moja ni gari la matatu na jingine ni lori. Gari lililoko la matatu liko katika usafiri wa umma, kuna mabango yanoyoonyesha sehemu tofauti ambako magari haya yanaenda, kama vile Kangemi. Gari hili linamilikiwa na wizara Executive. Kuna watu ambao wamesimama pale nyuma wakitazama.

Tendo linalofanyika hapa ni usafiri wa barabarani. Kuna magari ya uchukuzi yanayotumika kuwasafirisha abiria kutika sehemu moja hadi nyingine. Magari haya ni kama yale ya Meso Classic Sacco yanayosafiri kwenda Meru Express . Kuna yale yanaenda sehemu za Mwea na Asembo. Kuna wachuuzi wanaochuuza bidhaa zao, wasafiri wanaoabiri magari. Na kuna wale wasafiri pia wanaotembea kwa miguu.

Mabasi ya usafiri yameegeshwa stanini, abiria wanaabiri basi liloko mbele. Mhudumu ameshika kibao kinachoonyesha sehemu ambazo matatu hizi zinaenda. Watu wengine wanapita huku wakizungumza. Kuna mti na majumba makubwa mawili kando.

Barabarani mjini kuna shughuli zinazoendelea. Kunayo magari ya uchukuzi, watu wa kawaida wanaotembea, mwendeshaji pikipiki wa boda boda, polisi wa trafiki wanaoelekeza uendeshaji wa magari huku wakiwa wamesimama karibu na taa za umeme za trafiki. Kuna majumba marefu na miti kando ya barabara.

Hiki ni kituo cha kusafirisha abiria, kuna mabasi ya kampuni ya Excellent. Mabasi haya yana mabango, yanaonyesha baadhi ya sehemu ambazo mabasi haya yanafika. Kuna mhudumu anayemfungulia abiria mlango. Abiria wengine wanapita kuenda kuabiri magari mengine, huku wakiwa katika harakati za kuembea.

Hapa kuna msongamano wa vyombo vya usafiri barabarani ambazo ni za mjini. Vyombo hivi ni kama vile mabasi ya usafiri wa umma, pikipiki, magari ya mashingingi yanayomilikiwa na watu ambao ni ya kibinafsi na pia kuna watu wanaotembea kwa miguu. Kuna polisi anayetumia simu huku akiwaelekeza wale ambao wanatumia barabara hii. Kuna majumba makubwa makubwa kando yake pamoja na miti ambayo inarembesha mandhari haya.

Hiki ni kituo cha mabasi cha Kencom. Kituo hiki kina mabasi tofauti tofauti yaliyoegeshwa ili kusafirisha abiria. Baadhi ya makampuni ya mabasi yaliyoko hapa ni ile kampuni ya City Hopper Next na kampuni ya Kenya Bus Services. Basi hili linaabiriwa na baadhi ya abiria. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambazo mabasi haya nafika kama vili, Kencom, Jogoo road na kadhalika.

Hii ni barabara. Barabara hii ina sehemu mbili, barabara ya kuenda na barabara ya kurudi. Kuna msongamano wa magari katika barabara moja ilhali ile ya mkono wa kulia haina ya msongamano wa magari bali magari machache. Baadhi ya magari yaliyopo ni magari madogo ya kibinafsi, malori na hata pikipiki. Kuna taa za umeme na majengo ya ghorofa kando ya barabara hii.

Hapa ni kituo cha basi. Kuna baadhi ya abiria ambao wanayaabiri mabasi. Mabasi haya yamepangwa kwenye foleni. Kuna makanga ambaye anawaita abiria huku akiwa ameshika bango linaloonyesha nauli.

Barabara za mjini zenye maegesho. Kuna magari yaliyoegeshwa katika barabara hii. Magari haya ni ya usafiri wa umma. Magari haya ni ya aina ya matatu. Kuna mabango yanayoonyesha baadhi ya kampuni zinazomiliki magari haya ya usafiri wa umma. Kwa mfano kuna bango ambalo linaoonyesha kampuni ya Meru Nissan Shuttle Express. Kuna gari la kibinafsi pale kando.

Hii ni barabara kuu. Barabara kuu hii ina sehemu mbili. Mojawapo ya sehemu ya barabara hii kuna msongamano wa magari. Baadhi ya magari yaliyo katika barabara hii ni malori, mabasi ya usafirishaji wa umma, matatu, magari ya watu ambayo ni ya kibinafsi na watu wanaotembea kwa miguu.

Hapa ni katika stesheni ya mabasi ya kusafirisha wasafiri. Kuna mabasi matatu, mawili ni ya kampuni ya Citi Hoppa na basi moja ni la kampuni la Kenya Bus Survey . Kuna mhudumu ambaye ameshika bango linaloonyesha nauli na baadhi ya sehemu ambazo mabasi hayo yanafika. Kuna mhudumu mwingine anayewaongelesha wateja wake.

Hiki ni kituo cha matatu. Kuna matatu iliyoegeshwa kando ya majumba mawili. Kunaye utingo akitabasamu akiwaita abiria. Mmoja wao ni mwanafunzi aliyevalia sare huku akiwa ameubeba mkoba.

Stesheni hii ya garimoshi ina mandhari ya kuvutia. Imezingirwa kwa ua iliyoundwa kwa chuma. Miti imepandwa na kupafanya mahali hapa pavutie. Pana maegesho ya magari. Gari moja lililoegeshwa limesimama karibu na lango. Kuna watu ambao wameketi nje ya lango, kuna mwingine aliyesimama na mwingine akiwa anapita akielekea zake.

Haya ni mabomba ambayo yameundwa kwa kutumia plastiki. Mabomba haya yamepangwa chini kwenye barabara. Barabara hii ni ya mchanga. Kando yake kuna kichaka na gari ambalo ni jeupe. Mbele kuna majumba mawili ambayo ni ya ghorofa na kuna miti inayo onekana kwa umbali pamoja na nyasi.

Hili ni duka. Hapa wanauza maji. Kuna chupa ambazo zimewekwa kwenye shubaka. Duka limeundwa kwa vioo vya glesi. Kuna mbango ambayo yamewekwa ukutani. Kuna maandishi yenye have a cold refreshing moment .

Jambo linaloendelea katika sehemu hii ni ujenzi. Kuna jumba ambalo linajengwa, limezingirwa kwa kutumia ua iliundwa kwa mabati. Kuna nyaya za umeme na nyayo za kuandikia nguo, karibu na nyumba mojawapo ambayo iko karibu na hii inayojengwa. Kuna binti anayetembea huku akiwa ameshika simu, kuna jamaa ambaye amebeba mabomba ya maji ambayo yanaenda kuwekwa katika nyumba hii, kuna pikipiki pale kando, na vile vile kuna mkokoteni.

Hapa ni shambani, pana endeleza kilimo. Kilimo kinachoendelezwa katika shamba hili ni kilimo cha kunyunyuzia maji. Kuna mashine iliyo na tangi. Mashine hii ina maji ambayo yanatumika katika shamba hili. Kuna mabomba mengine. Kuna ua ambao umeundwa kwa mbao. Mbali kuna miti, chini yake kuna maua.

Hapa ni mtaani, kuna makaazi tofauti tofauti. Makaazi haya yamezungukwa kwa kutumia ua wa mawe, makaazi pia yameundwa kwa mawe. Kuna matenki ambayo yameegezwa juu ya nyumba hizi na kuna nyaya zinazopita kutoka sehemu moja hadi nyingine. Katika mojawapo kuna nguo ambazo zimeanikwa nje.